Kuna uwezekano ikakua ufuo wa bahari. Kuna boti mbili, moja ndani ya bahari na ingine kando ya bahari. Ngamia wawili, watu wawili waliosimama na wawili waliokaa. Kuna uwezekano kuwa kuna bwawa la maji.

Watu watatu waliovaa nguo za sare, wawili wanawake mmoja mwanamme aliye katikati yao. Nyuma yao kuna mwanamme aliyevalia shati ya manjano na kofia.

Maandhara haya yanaonekana kuwa msikiti, chini kumetandazwa miswala ya rangi jekundu kuna watu watatu walioketi wawili waliovaa kofia mmoja anayesoma ukutani kumepakwa rangi ya kijani na nyeupe.

Watu sita walioonekana kuvaa nguo za sare. Watatu wamesimama, mmoja wao amekunja mikono. Watatu wameketi wanatazama tarakilishi huku wakijadiliana.